Kuna daktari wa meno anayemfanyia kazi mgonjwa wa kike ambaye meno yake yanaonekana kuwa safi na yenye afya. Nasema hivi kwa sababu meno ya mwanamke huyo ni meupe kama lulu.